Jamaa huyu nimelemavu ambaye anendesha baiskeli. Anaonekana kuwa na mguu moja. Baiskeli yenyewe inaonekana kuwa ya rangi ya kijani. Kisha jamaa anapita kwenye katikati ya kile kinachoonekana kama msitu uliona miti mingi.